Hii ni rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa na vifunganisho vinavyofanana na vile vya maduka ya kilimo au mifugo. Kuna pia mifuko wa plastiki iliyotundikwa kwenye vitu vinavyofanana na vitu za raba labda zinahusiana na vifaa vya mifugo.

Hawa ni kundi la watu, wakivuna mtama shambani. Watu hao wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii, wakikusanya mavuno ya mtama, huku mimea mirefu ya mtama ikionekana wazi wazi shambani.

Haya ni magunia mengi yakiwa yamepangwa juu kwa juu labda yakiwa na saruji au bidhaa nyingine za wingi. Ndani ya ghala au eneo la kuhifadhi bidhaa, Magunia hayo yamepangwa kwa ustadi au kutengeneza milima mirefu.

Huyu ni mwanaume anayechimba shimo kwenye udongo, labda akipanda mmea au mbegu. Ameinama chini akitumia mikono yake kuchimba, na anaonekana kua katika eneo lenye mimea mingi. Mwanaume huyu amevaa shati la cheupe na suruali nyeusi, akiwa ameinama chini.

Huo ni mti wa plam uliyojaa matunda yaliyokoma yenye rangi ya zambarau iliyokolea. Matunda haya, yamekanda kwenye matawi ya mti na majani yake ya kijani yanaonekana nyuma.

Huu ni mfumo wa kilimo cha Hydroponic ambayo mimea ya lettuce inakuzwa bila kutumia udongo. Mzizi ya mimea inaonekana wazi ikiwa imesimamishwa kwenye maji yenye virutubisho. Sehemu ya juu ya mimea yenye majani mabichi inaonekana ikikua juu ya mfumo wa maji.

Huu ni shamba la uyoga inayoonyesha uyoga mwingi uliopandwa kwenye safu ya sarafu ndani ya jengo ikiashiria kilimo cha uyoga cha kibiashara au kikubwa.

Hiki jengo linalotumika kwa ajili ya kulima mazao katika mazingira inayoyadhibitiwa ,muundo kama hii husaidia kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu na pia kudhibiti joto na unyevu kwa ukuaji bora wa mazao.

Huu ni mashine ya kuvunia ya rangi ya manjano ikifanya kazi shambani, ikivuna mazao ya ngano. Kuna mtu anayeendesha anayeendesha mashine hiyo, na mazingira yanaonekana kuwa shamba kubwa lenye mti ya minazi au mitembe kwa mbali.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ukitumia mabomba za kunyunyizia maji kwenye udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaosaidia kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha na ukuaji bora wa mimea hasa katika maeneo kame au yenye uhaba wa mvua.

Hili ni shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi pengine maharagwe au mimea mingine ya shambani. Ikiwa inanyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwangiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe na kuingia kwenye mifereji iliyo kando ya safu ya mimea.

Hawa ni sungura kadhaa wakiwa ndani ya banda lenye waya sungura hao wanarangi tofauti wengine wakiwa na rangi ya kijivu au kahawia wamekaa kwenye sehemu ya mbao ndani ya banda hili.

Hawa ni watu watatu, wawili wakiwa wamevalia sare za kazi, na mmoja akiwa amevaa koti jeupe, la dakatri, wa mifugo, wakishughulikia ng'ombe, mdogo mweusi shambani. Mtu aliyevaa koti jeupe, anaonekana akimchunguza, au kumpa chanjo.